Mwalimu wa kike wa chuo kikuu akiwa katika ofisi iliyojaa vitabu katika kabati, amekaa kwenye kiti cheusi na meza ya mbao iliyojaa madaftari na vifaa vya shule.

Kikundi cha wanafunzi saba wa chuo kikuu watatu waliyokaa na wanne, wamesimama wakiwa makini kuangalia kompyuta mpakato. ikiyopo juu ya meza ndani ya chumba cheupe.